Wauguzi wawili wanamchunguza mgonjwa kwa makini kinywani huku wakitumia vifaa maalumu vya kitabibu, vifaa maalumu vinasaidia kutoa huduma bora na sahihi kwa mgonjwa.

Wauguzi wawili waliovaa sare rasmi wanachunguza kinywa cha mgonjwa kwa kutumia vifaa maalumu vya kitabibu. Hii husaidia kugundua matatizo ya kinywa na meno mapema kabla hayajawa makubwa.

Muuguzi anachunguza meno ya mgonjwa kwa uangalifu mkubwa akitumia vifaa vya kisasa vya kitabibu, hii inaangaza ubora wa huduma na matumizi ya teknolojia ya kisasa katika huduma za meno.

Mgonjwa anamuelezea muuguzi kwa kina kuhusu maumivu ya meno anayoyopata ili apatiwe huduma stahiki, hii husaidia kutoa matibabu sahihi na kwa wakati kwa mgonjwa.

Mwanaume mmoja anachota maji safi kutoka kwenye chombo cha kuhifadhia maji na kuyaweka kwenye madumu, hii inadhihirisha umuhimu wa usafi katika uhifadhi na matumizi ya maji kwa afya bora.

Wanafunzi wengi wanashirikiana kwa bidii kupanda miti ,katika shamba wa afya ya mazingira .Kupanda miti kunasaidia kupunguza mabadiliko wa tabia ya nchi na kuboresha ubora wa hali ya hewa.

Mwanaume aliyevalia vifaa vya kujikinga anakusanya makopo mengi kwa pamoja, katika eneo lililowekwa kwa ajili ya kutupia taka. Hii husaidia kupunguza taka ovyo na kuzuia uharibifu wa mazingira.

Mgonjwa anahudumiwa na muuguzi Kwa upimaji wa kitaalamu, ukitumia vifaa vya kisasa vya zahanati vilivyo na ubora wa juu. Hii huongeza ubora wa huduma na uwepo wa vifaaa vinavyoongeza ufanisi katika tiba.

Chombo maalumu kimepagwa vifaa vya kitabibu kwa utaratibu mzuri, hii husaidia kuhakikisha usafi na urahisi wa upatikanaji na ufanisi wa huduma za afya.

Muuguzi anachunguza kwa makini vifaa vya kitabibu ili kuhakikisha vinafanya kazi vizuri. Uangalizi huu huakikisha usalama wa wagonjwa na utendaji bora wa huduma za afya.

Muuguzi aliyekamata nafasi yake ndani ya chumba, akiwa amevalia sare rasmi za kitiba. Hali kama hii hutoa usalama na faraja kwa wagonjwa.

Muuguzi anachunguza meno ya mgonjwa kwa kutumia vifaa maalumu ya kitabibu. Hii husaidia kugundua matatizo mapema na magonjwa makubwa, hivyo kuboresha afya kwa ujumla.

Muuguzi wa kike anarekodi taarifa muhimu za mgonjwa katika daftari maalumu, hii hutoa usaidizi wa kufuatilia maendeleo ya mgonjwa kwa siku zijazo.

Katika kitengo cha watoto, mwanamke anamhudumia mtoto wake akiwa kitandani kwa uangalifu mkubwa, hii inaangazia umuhimu wa utunzaji bora na upendo katika huduma za afya za watoto.

Wauguzi wanapima kwa uangalifu kiasi cha maziwa kwa ajili ya watoto kulingana na mahitaji ya kiafya. Hii husaidia kuhakikisha watoto wanapata lishe sahihi inayolingana na hali yao ya kiafya.

Muuguzi anamuelezea kwa makini mwanamke mwenye mtoto, huku akiwa amebebelea nakala mkononi. Hii inaangazia uhusiano wa karibu kati ya muuguzi na mzazi katika kuhakikisha afya ya mtoto.

Mwanmke mmoja amefika wodini kumleta zawadi nyingi mama aliyejifungua hivi karibuni. Hii huchangia afya ya akili na kihisia kwa mama aliyejifungua.

Wanawake watano wameketi katika hema kubwa huku wamebebelea watoto wao kwa upendo, hii inadhihirisha uhusiano wa karibu na utunzaji wa watoto kwa ustadi.

Vifungashio vya dawa mbalimbali vimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya chombo maalumu cha kuhifadhia, hii inasaidia kuhifadhi dawa salama na kuzuia mchanganyiko wa bidhaa.

Muuguzi anampatia mgonjwa chanjo huku akiwa ameketi kwa utulivu, hii husaidia kuzuia magonjwa na kukuza afya bora, kwa jamii inayotuzunguka.

Vitunguu swaumu hutumika katika tiba za kienyeji kama dawa za asili hii inaangazia faida za mimea katika afya na matibabu ya asili.

Vidonge vya kijani vikiwa vimetapakaa kutoka kwenye kifungashio cha mbao, vinaashiria dawa za asili zinazotumika kwa tiba mbadala ili kuwasaidia watu.

Kipeperushi chenye picha na maneno kinadhihirisha faida za dawa za asili katika tiba ya kienyeji; hii huhamasisha watu kutumia tiba za asili kwa afya bora na kuimarisha jamii.

Maua yenye rangi mbalimbali yamestawi vyema, hutumika katika utayarishaji wa dawa za kienyeji zenye viambato vya tiba. Hii husaidia kupunguza utegemezi wa dawa za viwandani, na kukuza afya kwa njia za asili.

Mmea wenye majani mengi unaojulikana kwa matumizi yake katika tiba za jadi, hii inadhihirisha umuhimu wa mmea katika tiba za asili.